Mashine ya "ATM" huwakilisha huduma za kifedha, zinazopatikana kwa urahisi bila uhitaji wa kuingia ndani ya benki, muundo wake wa kisasa, usalama wa kimazingira na upatikanajiwa wa saa ishirini na nne zinaakisi muendelezo, tekinolojia ya kifedha na upanuzi kwa huduma kwa wateja.

Jengo la "COOPERATIVE BANK" pamoja na watu wakipita kando, wakiwakilisha uwepo wa huduma za kifedha katika jamii, muonekano wa taasisi hiyo kwenye eneo la wazi inaashiria upatikanaji wa huduma za benki kwa wananchi na mchango wake katika shughuli za kijamii na kiuchumi.

Alama ya kibiashara ya Stanic bank ni utambulisho rasmi wa taasisi yao kifedha, muundo wa nembo huashiria uimara uaminifu na dhamira ya kuleta huduma za kifedha zenye uwazii na maendeleo kwa wateja wa aina mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya gari, linaelezea ubora wa viwango vya usanifu wa kifaa hicho. Ikiwa na viti vilivyokamilika, na vifaa vya starehe au usalama. Mandhari hii huakisi uuzaji wa magari yenye viwango vya juu, inayolenga kuvutia wanunuzi wanaojali faraja na teknolojia ya ndani.

Duka la maziwa ujiusisha a uuzaji na bidhaa kama mtindi, siagi, jibini na maziwa safi mandhari ya biashara hiziHakisi usafi na ubaridi na upatikanaji wa lishe bora kwa wateja huku yakichangia katika mnyororo wa samani ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Eneo la biashara lenye bidhaa zitokanazo na maziwa kama: mtindi, siagi, jibini na maziwa ya kawaida. Huakisi mnyororo wa thamani wa kilimo cha mifugo. Mandhari safi, mpangilio wa bidhaa na vifaa vya kuhifadhi kwa ubaridi; huonyesha viwango vya usalama wa chakula na huduma kwa wateja

Bidhaa mbalimbali za maziwa kama jibini, siagi, mtindi na maziwa ya kopo zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia juu ya rafu safi, ndani ya duka lililowekwa taa angavu ikionyesha umakini wa hali ya juu katika hufadhi na uwasilishaji wa bidhaa zinazotokana na maziwa.

Watu wakiwa eneo la mapokezi katika hoteli, huakisi hutoaji wa huduma za ukarimu, katika mazingira rasmi. Muundo wa mapokezi, mavazi ya wahudumu, na mpangalio wa eneo hilo huonyesha viwango vya huduma, ustaarabu wa mahali na umuhimu wa mapokezi katika kutoa taswira ya kwanza kwa wageni

Mkaguzi akifanya tathimini ya matumizi ya ofisi au makazi mapya, mandhari ya ndani inaashiria ubora wa ujenzi na muundo thabiti wa kisasa wa jengo, shughuli hizi ni za sekta ya ardhi hasa kwenye uuzaji, upangishaji au uwekezaji wa mali.